Barabara yenye magari chache watu kadhaa wamesimama kando ya barabara kwenye bango lililoandikwa "Leshan Luxury Villas " na nambari ya simu pembeni kuna ukuta zilizojengwa Kwa mawe na nyumba iliyozingirwa na ukuta wenye nyasi ulioandikwa "Diani Paradise Villas".